Mkulima shambani, akichuma sampuli ya zao lake kuakisi hatua ya tathmini ya ubora na ukuaji wa mazao, shughuli hii ni muhimu kwa kupanga mavuno, uhifadhi na masoko, huku ikichangia kuongeza tija na thamani ya kilimo cha biashara.

Mapapai mawili yaliyoanguka ardhini, moja la kijani na jingine la njano, yanaonyesha hatua tofauti za ukuaji wa zao hili. Hali hii huashiria msimu wa mavuno na uwezekano wa kuchagua matunda kulingana na kiwango cha ukomavu. Mandhari ya ardhi na mazingira yanatoa taswira ya kazi ya mkulima katika usimamizi wa bustani ya matunda.

Mimea ya bustani iliyo katika hatua mbalimbali za ukuhaji, huakisi jitihada za kilimo hai uwepo wa mboga kama: sukumawiki, nyanya, karoti na spinachi huashiria uzalishaji wa mazao ya chakula cha kila siku yanayo hitaji uangalizi wa karibu mbolea hasilia na unyevunyevu wa kutosha .

Shughuli ya upandaji mbogamboga, inaonesha mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza uzalishaji na usalama wa chakula. Matumizi ya mbegu bora, umwagiliaji, mbolea, na mpangilio mzuri wa bustani, huchangia ukuaji wenye afya wa mazao kwa ajili ya matumizi ya kila siku na soko.

Mtambo wa kilimo huwakilisha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi wa uzalishaji mashambani. Kifaa kama trekta mashine za kupanda au kuvuna, husaidia kupunguza gharama za kazi, kuongeza kasi ya uzalishaji, na kuimarisha tija katika kilimo cha kisasa.

Kifaa cha kisasa cha kulima kinaakisi maendeleo ya tekinolojia Katika sekta ya kilimo muundo wake unaambatana na uwezo wa kuongeza kasi ya kazi, kupunguza gharama za uzalishaji na kuhakikisha matumizi sahihi ya rasimali kwa tija kubwa shambani.

Mtambo wa kilimo ukiwa kazini, unaonyesha taswira ya matumizi ya teknolojia katika shughuli za uzalishaji. Trekta inayovutwa na mkulima huwakilisha mbinu za kuongeza tija, kupunguza matumizi ya nguvu ya mwili, na kuharakisha maandalizi ya mashamba kwa ufanisi mkubwa.

Kilimo cha kivungulio kinaendeshwa kwa kutumia mashine kubwa na tekinolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa, mandhari ya mashamba yaliyopangwa vizuri pamoja na matumizi ya pembejeo bora uhakisi mfumo wa kisasa wa kilimo unaolenga tija juu kwa ajili ya biashara na usalama wa chakula.

Mfumo wa umwagiliaji wa mabomba yanayosamabaza maji kwa usahihi kwenye shamba, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Teknolojia hii inasaidia kuongeza mavuno, kupunguza upotevu wa maji na kuwezesha kilimo endelevu; hata katika maeneo yenye ukame au mvua kidogo.

Mandhari kame yenye udongo wa vumbi na vichaka visivyo na majani, hutoa picha ya mazingira yanayokabiliwa na ukosefu wa mvua. Uoto mdogo na rangi ya udongo iliyofifia, vinaashiria hali ya hewa ngumu na changamoto za kiikolojia kama mmomonyoko wa ardhi au ukosefu wa mazao.

Mfugaji akiwa na kuku na bata, ikiashiria shughuli za ufugaji zinazolenga uzalishaji wa nyama na mayai kwa matumizi ya kibiashara na nyumbani. Mazingira safi na usimamizi madhubuti uchangia afya bora ya mifugo na kuongeza tija katika sekta ya ufugaji.

Kifurushi cha mbegu za "AMARANTHUS TERERE" kutoka "EA SEED" kimebeba utambulisho wa kibiashara, unaoambatana na maelezo ya zao, tarehe muhimu na viwango vya ubora, muundo wa kifungashio unaakisi usambazaji rasmi wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo cha mboga zenye thamani ya lishe na soko.

Kipakio cha mbegu aina ya mbaazi kutoka kampuni ya "EAC" hii inaashiria kilimo cha kisasa, uzalishaji, usambasaji, uhakika wa ubora na huduma rasmi kwa wakulima wanaotengemea mbegu zilizoidhinishwa.

Muuzaji katika duka la mbegu amepanga bidhaa kwa mpangilio wa kitaalamu kwenye rafu. Mifuko tofauti ina mbegu mbalimbali zenye ubora wa hali ya juu, zikilenga kutoa pembejeo bora kwa wakulima. Mpangilio huu unaongeza urahisi wa upatikanaji, huakisi viwango vya biashara rasmi, na kusaidia kilimo endelevu, kwa kuhakikisha kilimo wanapata mbegu zinazofaa kwa mahitaji yao.

Shamba la mahindi lililopangwa kwa mistari linaakisi matumizi ya mbegu bora na mbinu sahihi za kilimo, ukuaji wa mimea kwa uwiano unaonesha tija inayotokana na uchaguzi mzuri wa mbegu, usimamizi wa shamba na utunzaji wa mazingira ya kilimo.

Katika kuendeleza ajenda ya taifa yakuboresha sekta ya mifugo, wataalamu wa tiba ya wanyama, wakishirikiana na wadau wa maendeleo ya vijiji wanaendelea kutoa huduma za chanjo na uchunguzi wa kiafya kwa mifugo, hatua inayolenga kuongeza tija ya uzalishaji na kulinda afya ya wanyama.

Twiga ni wanyama warefu zaidi duniani na huishi kwenye maeneo ya savana yenye miti mirefu. Mandhari inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori uwepo wa twiga watatu na zaidi unahashiria maisha ya kijamii katika kundi lao.